Chapa hili laonyesha afya ambayo inayoiekezewa familia. Watu hawa watatu wanakaa na wametabasamu ikiwepo mama, mtoto na baba. Wamevalia mavazi rasmi na chini kuna namba za simu na kituo ambapo afya hii ama kituo hiki kita...

Magari haya yameegeshwa kwenya nafasi mwafaka ikiashiria kwamba watu wako sherehe. Magari yenyewe ikiwa nyeupe, nyeusi, rangi ya samawati.

Watu hawa wawili wamesimama kwenye yadi ya magari. Mmoja anaonekana kupiga pambaji la suti nyeusi na shati nyeupe na mwingine kuvalia suruali nyeusi na shati nyeupe. Kando yao kuna gari ambayo wanayoeka pumzi ama kuweka mafuta.

Matatu hii imeegeshwa kwenye ukumbi ama steji ya basi. Kandokando kuna manyumba marefu iliokaa na mwangaza kuashiria kwamba ni usiku. Nyuma kuna watu wanaoonekana kutembea.

Mzee huyu yuko kwenye soko. Mbele yake anauza viatu vya wasichana. Zinakaa zimepangwa kwa muundo mzuri na pia mbele yake kuna mmama amesimama na mwingine ameketi kwa mtungi wa rangi ya manjano.

Duka hili ya jumla linaonyesha kuuza viatu. Viatu vikiwa vya aina tofauti tofauti na limepangwa kwenye rafu kama vile viatu za wasichana, upande mwingine kuna vya wavulana upande mwingine. Mzee huyu anaonekana kutembea ili kuchagua,

Nguo hizi za mitumba zimewekwa kwenye soko na watu wanaonekana wakichagua na pia kuna bebabeba hapa na pale. Mwingine akijaribu kuvaa suruali hii. Ziko za rangi tofauti tofauti ikiwa rangi ya machungwa, rangi ya samawati na pia.

Lori hili liko kwenye soko kwa kupakua vitunguu. Vitunguu vyenyewe vimewekwa kwenye neti yenye inakaa rangi nyekundu na kando yake kuna mama aliyesimama kuhakikisha kwamba vitu zake zote zimeshuka kwenye gari hili.

Troli hii ikona na mayai, inaonekana kuwa na mwavuli yake imeegeshwa kando ya barabara na pia nyuma yake kuna magari mawili rangi nyeupe na rangi ya kijivu na kuna wanbiashara wanaouza manguo.

Gari hili limeegezwa kwenye barabara. Kando yake kuna lingine linaonekana likiwa limeegezwa na kuna miti pia imezingira mandhari hayo na poli za stima.

Kituo hiki cha maziwa kinaonekana kuwa na watu wanne. Wamekuja kwenye maonyesho ya maziwa. Hii ni pia kuna geleni zenye rangi ya kijivu na pia kuna milango iko wazi na mchoro ya ng'ombe juu.

Msichana huyu anaonekana ameshika simu kwa mkono, amevalia blausi nyeupe na miwani kwenye macho yake. Kando yake kuna biashara ya KopoKopo ambayo anajaribu kusajili ili kujirejista.

Sokoni humu kwapatikana wachuuzi wakiuza bidhaa kadha wa kadha ikiwemo viazi, tomato , vitunguu na vimepangwa kwenye rafu kana kwamba ya kuvutia anayekuja kununua.

Mama huyu yuko sokoni akikata mboga, na mbele yake kuna baadhi ya vitu anavyoviuza kama vile vitunguu, tomato , pilipili hoho, viazi, ndizi na mbele yake pia, kuna watu wawili wanaonunua vitu.